Duka la kisasa la nguo na vifaa lina vibao vya maonyesho vilivyo valishwa nguo za maridadi. Kibao kimoja cheusi kimevalishwa fulana nyeupe na kaptura fupi, huku kingine kikiwa kimevalishwa shati refu jeupe na kofia kubwa.

Ndani ya duka la nguo lenye nafasi kubwa, nguo mbalimbali zenye rangi angavu kama njano, rangi ya chungwa, zambarau , kijani na nyeupe zimepangwa kwenye stendi nadhifu

Mlango wa mbele wa duka la Woolworths uko wazi ukikaribisha wateja kwa mwonekano safi na wa kisasa. Nje na ndani karibu na ingilio kuna nguo zilizopangwa kwa mpangilio mzuri. Gauni ndefu za mtindo mbalimbali zikining'inia pamoja na fulana za rangi tofauti.

Viti viwili vya watoto wachanga vilivyopangwa kwenye jukwaa la maonyesho ndani ya duka. Kiti cha mbele kina miguu ya chuma inayokunjika na kimepangwa kwa michoro ya matunda na maua. Ni ya rangi angavu kama vile: nyekundu, njano na kijani.

Mlango wa kuingilia kwa duka la safari unaonyesha picha mbalimbali kwenye onyesho la mbele. Kuna mashati yaliyo ning'inizwa, suruali zilizo pangwa vizuri gauni refu refu na begi moja lililo anikwa kwa kuvutia.

Mwanamke mmoja amesimama mbele ya mstari wa mashati yaliyopangwa kwa uangalifu kwenye vibao vya kunyongwa. Mikono yake imo kazini moja ikishikilia shati nyeusi alilovuta kutoka kwenye mengine huku jicho lake la kushoto nikitazama kwa makini kana kwamba anapima rangi, ukubwa au ubora wa shati.

Rafu inayofanana na meza imepangwa kwa mpangilio mzuri. Juu yake kuna mashati yaliyo kunjwa kwa umaridadi, kila moja likiwa na rangi tofauti. Kuna mashati ya rangi kama buluu, kijivu, kijani, na mengine ya kufutia yaliyo pangwa kwa safu.

Duka linaonekana limejaa nguo nyingi, zilizoni ng'izwa kwenye hangers . Zikiwa zimepangwa kwa safu tofauti. Kila safu ina aina tofauti za mavazi kama suruali, mashati na fulana. Kila mmoja ikiwa na rangi yake ya kipekee. Kuna za bluu, nyeusi, kijivu, nyekundu, na nyinginezo.

Manekini yamevalishwa magauni yenye rangi na mitindo mbalimbali yakiwa yamepangwa mbele ya jukwa la duka. Kila gauni linaonyesha ubunifu wa kipekee. Kuna linalochorwa maua ya rangi, lingine lina mistari mikubwa na mengine ni ya rangi tambarare zenye kung'aa.

Ndani ya duka la nguo za kifahari , lina bidhaa zilizopangwa kwa ustadi kwenye rafu na meza za maonyesho nguo, viatu na vifaa vingine vimepangwa kwa umaridadi vikionyesha mitindo ya kisasa.

Mashati yenye rangi tofauti yamepangwa kwenye stendi ya chuma, yakiwa yamegatungwa kwa wima kwa matumizi rahisi ya wateja. Kuna mashati ya mikono mirefu yenye michoro ya plied , mashati ya rangi moja na koti la kaki ya madoadoa ya kijeshi.

Mlango mkubwa wa duka la Levis unaonekana wazi ukiwa na maandishi mekundu na meupe ya jina la chapa hiyo juu ya ingilio. Juu ya kioo cha mbele kuna bango lenye maandishi curvy jeans likivutia macho ya wateja wanaopita. Ndani ya duka kupitia kioo kuna nguo mbalimbali zilizo pangwa kwa ustadi jeans , mashati na blauzi.

Manikeni wamepangwa kwa mistari mbele ya duka, kila moja akiwa amevalishwa mavazi ya kipekee na rangi tofauti, baadhi yao wamevaa magauni marefu ya rangi angavu kama nyekundu, buluu na manjano huku wengine wakiwa katika nguo fupi za mitindo ya kisasa.

Ndani ya duka la mavazi manikeni manne yamevalishwa nguo za mtindo wa kawaida, sweta na kaptura. Ikiwa yamepangwa kwenye jukwaa la maonyesho. Nje ya jukwaa, watu kadhaa wanatembea na kuvinjari nguo mbalimbali zilizo kwenye wima na rafu zilizopangwa.

Sehemu ya duka limepambwa kwa miwani ya mitindo ya aina mbalimbali, zilizopangwa kumpangilia mzuri kwenye stendi zilizo wazi, zikiwemo za umbo la pande zote, za pembe tatu na zilizo na fremu nene au nyembamba. Mwisho wa safu hiyo, kuna kibanda kingine kinachoonyesha viatu.

Rafu nyingi nyeupe zimepangwa kwa mtindo wa ngazi zikionyesha mkusanyiko wa mikoba na vifaa vingine, mikoba ya wanawake iko kubwa ya rangi tofauti kama vile kahawia, kijivu na bluu nyeusi imepangwa kwa uangalifu.

Sehemu ya duka inaonyeshwa ikiwa na vipande vya wima vilivyo jaa watu wa nguo zilizo beba chupi na sindiria za wanawake. Rangi mbalimbali zinaonekana zikiwemo nyeupe, nyeusi, nyekundu na za kupendeza kama pinki na zambarao zikionyesha utofauti wa ladha na ukubwa.

Mlangoni mwa duka la La Rosa, kuna onyesho la bidhaa mbalimbali zilizoandaliwa kuvutia macho ya wateja. Viatu vya kisasa vya kisigino virefu vimepangwa kwa mpangilio mzuri upande mmoja huku magauni marefu yenye rangi na mitindo tofauti yakining'inizwa kwa uangalifu ili kuonyesha uzuri wake. Pembeni mikoba ya kisasa imetundikwa au kupangwa juu ya stendi.

Manikeni mweusi, amesimama wima kwenye dirisha la duka, akiwa amevalishwa kofia nyeupe, yenye upana wa kingo, kwenye mkono wake mmoja, kuna saa ya kisasa, amevanishwa gaoni la rangi tofauti.

Duka la vitu na vifaa vya mitindo lina meza nyeupe iliyofunikwa na manyoya pia yaliyo meupe ikionyesha mikufu, pete za masikio na miwani ya jua. Juu ya meza, kielekezo cha mwanamke kimevalia kofia kubwa nyeusi, ilio na urembo, miwani ya jua na shingo ya shati la mistari.

Rafu nyingi nyeupe zimepangwa kwa mtindo wa ngazi zikionyesha mkusanyiko wa mikoba na vifaa vingine. Mikoba ya wanawake ya ukubwa na rangi tofauti kama vile kahawia, nyekundu, kijivu na blue isiyokolea imepangwa kwa uangalifu.

Duka la nguo na viatu, limejaa bidhaa nyingi, zilizopangwa vizuri. Upande wa kushoto, rafu za mbao zimejaa mashati, yaliyokunjwa kwa umaridadi, huku koti na suti zikitundikwa juu yake. Viatu vyeusi vimepangwa kwenye rafu ya juu kabisa. Katikati, kuna benchi la buluu likiwa na magazeti na kikotoo juu yake.

Mlangoni mwa duka la LC Waikiki kuna mandhari ya kuvutia yenye bidhaa mbalimbali zilizoandaliwa kwa mpangilio wa kibiashara. Nguo za mitindo tofauti zimepangiliwa kwenye mannequins la wima za maonyesho zikiwemo mashati, suruali na nguo za watoto.

Duka limejaa nguo za aina mbalimbali zingine zikiwa kwa uangalifu kwenye raki zilizopangwa kwa mistari, huku zingine zikiwa zimekunjwa na kupangwa safi kwenye rafu za mbao.

Ndani ya duka la mavazi, lililojaa mwangaza wa kutosha. Makoti na suti za rangi mbalimbali kama kijivu, buluu na beige zimepangwa kwa uangalifu kwenye mabano, upande wa kushoto. Upande wa kulia, mashati ya rangi tofauti yamepangwa kwa safu kwenye rafu, kutoka pinki hadi buluu na nyeupe yakitoa hisia ya mpangilio mzuri.

Sehemu ya duka, inaonyesha sehemu ya suruali zilizoning'inizwa, nyuma pamoja na mashati machache zote zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri, unaovutia macho. Mbele kuna rafu zilizoandaliwa, kwa umaridadi zikiwa na fulana mbalimbali, kila moja ikiwa imekunjwa na kuwekwa kwa ustadi, ili kuonyesha muundo na rangi.

Ndani ya sehemu ya duka la 501 kuna mandhari ya kupendeza ya mavazi yaliyoandaliwa kwa umakini mkubwa. Sehemu mmoja ina rafu zilizojaa jeans zilizokunjwa kwa usawa, zikiwa katika vivuli tofauti vya bluu na nyeusi. Pembeni kuna stendi zilizojaa mashati na fulana zilizoning'inizwa zikionyesha mtindo na ukubwa mbalimbali.

Duka la kisasa la nguo na viatu lina rafu za mbao zenye mwanga wa kupendeza. Kwenye rafu hizo, zimetundikwa mashati yenye picha za fuvu. Fulana za rangi mbali mbali na nguo nyinginyezo zilizopangwa vizuri. Viatu vieusi na rangi zingine vimepangwa chini ya rafu na kwenye meza za maonyesho.

Duka dogo linaonyesha vifaa vya urembo na nguo. Rafu zimejaa vifaa mbali mbali za kifahari zikiwemo shanga, pete, mikoba na miwani ya jua.

Sehemu ya duka inaoneysha nguo mbalimbali zikiwa zimehifadhiwa kwenye racks zilizopangwa kwa mstari mmoja. Kila rack ikiwa na nguo za rangi tofauti kama nyekundu, samawati, kijani na manjano. Juu ya moja ya racks kuna bango dogo iliyoandikwa herufi kubwa neno mia mmoja, likimaanisha bei ya kila kipande cha nguo ni shilingi mia moja.

Sehemu hii ya duka inaonyesha mashati machache yaliyoning'inizwa kwenye hangers yakiwa yamepangwa kwa mstari mmoja, kila moja likiwa na rangi tofauti kama nyeupe, bluu na kijani. Chini ya mashati hayo kuna rafu zilizojaa suruali zilizopangwa pasi na kupangwa vizuri kwa kukunjwa, pia zikiwa na rangi mbali mbali kama kijivu, kaki na nyeusi.

Duka la nguo za kiume lina rafu ndefu zinazopangwa suti na koti za rangi tofauti. Koti zimeang'inia kwenye kiremba zikionyesha mitindo na vitamba mbalimbali.

Muuzaji wa magari amesimama kwa kujiamini. Uso wake umeleta tabasamu pana, huku akimnyooshea kidole mwanamke, gari jeupe liliko mbele yao. Pembeni mwake, mwanamke aliyesimama karibu naye, anatazama gari hilo kwa mshangao na furaha. Uso wake ukionyesha kudhirika na kuvutiwa.

Mwanaume mmoja anaosha gari jekundu kwa kutumia bomba la maji, akielekeza mtiririko wa maji kwenye sehemu ya mwili wa gari. Gari hilo linaonekana halijakamilika, milango ya upande yote na baadhi ya vipande vya nje havipo.

Mwanaume mwenye suti ya buluu na tai ya zambarau, anasimama kando ya mwanaume mwingine na mwanamke. Wote wakitabasamu na kuonekana kufurahia. Mwanaume huyo anashikilia kompyuta ndogo mkononi na kuwaonyesha kitu.

Jengo la kisasa lenye muonekano wa kibiashara linaonyesha nembo ya Hyundai juu ya lango kuu. Maandishi yake meupe yakiwa yamechorwa Kwa herufi kubwa kwenye bango buluu iliyoko Juu ya glasi kubwa za mlango WA kuingia. Mbele ya Duka Hilo, magari matatu yamepangwa kwa mstari mmoja mawili yakiwa mweupe na moja mweusi huko mwisho.

Ukumbi wa maonyesho ya magari, umejaa magari ya rangi, na aina mbalimbali. Yakiwa yamepangwa kwa mpangilio wa kuvutia. Kuna magari mekundu, meupe, meusi, na ya kijivu. Mengine yakiwa magari mapya ya kisasa, yenye muonekano wa kuvutia. Watu wengi wamejaa ndani ya eneo hilo, wakitembea kati ya magari.

Mwanaume aliyevaa glavu anafanya kazi ya kusafisha upande wa ndani wa gari jekundu ambalo milango yake yameondolewa. Anatumia kifaa kinacho onekana kuwa ni bomba la shinikisho au mashine ya kunyunyuzia maji akielekeza kwenye sehemu za ndani ya gari.

Gari jeupe limeegeshwa kwenye sehemu ya maegesho. Rangi yake nyeusi iking'aa chini ya mwangaza. Nambari ya usajili imefichwa makusudi, labda kwa usalama au madhumuni ya faragha. Gari hilo limeegeshwa kwa mpangilio mzuri likiwa katikati ya mistari ya maegesho.

Mtu mmoja amenyoosha mkono kupeana funguo za gari, wakati huo mwingine pia amenyoosha mkono ili kuzipokea, wakisimama mbele ya meza ya mbao yenye karatasi, klipu ya kuandikia, kalamu na mfano mdogo wa gari.

Gari la usafirishaji limebeba magari matano ya rangi tofauti, likiwa limesimama barabarani. Mbele kabisa kuna gari jeupe lililo kubwa likifuatwa na magari mengine yaliyopangwa kwa ustadi, juu na chini ya trela.

Gurudumu la gari limelala chini likinyunyiziwa maji kwa nguvu kutoka kweye hozi. Maji yanatiririka kwa kasi yakilowanisha gurudumu lote na kutengeneza povu nyepesi.

Muuzaji wa gari amesimama karibu na gari jekundu akielekeza mkono wake katika sehemu fulani ya gari hilo huku akimtazama mwanaume anayesimama pembeni yake anayeonekana kutabasamu na kuridhika.

Gari la safari lenye paa wazi linaonekana likiwa limeegeshwa mahali pawazi, bila dereva wala abiria ndani. Viti vya ndani vimepangwa kwa safu vikiwa wazi na safi vikisubiri wageni au watalii.

Mabanda ya matunda na mboga yametandazwa sakafuni, yakiwa yamepangwa kwa rangi zanazovutia. Kuna nyanya nyekundu, parachichi, mananasi na limau ya kijani kibichi.

Rundo kubwa na la kuvutia la mboga na matunda mbalimbali, limepangwa kwa uangalifu kwenye soko kuna milima ya nyaya nyekundu, pilipili hoho za kijani na njano, vitunguu na ndimu za kijani.

Vikapu vya plastiki vya rangi ya kijani , bluu na pinki vimejaa matunda na mboga mbichi sokoni kuna mananasi, pilipili hoho za kijani na manjano , matango, biringanya , limau, tangawizi , kunde na majani ya mboga yaliyopangwa kwa ustadi.

Matunda ya aina mbalimbali yamepangwa kwa rangi tofauti kwenye meza ndefu ya soko la wazi yakionyesha wingi na ubora wa mazao ya shambani. Ndizi zimefungwa na kuning'inia juu ya vibanda huku maembe, maparachichi, machungwa na matunda mengine yakiwa yamejaa kwenye vikapu na masanduku.

Soko la ndani lina stendi nyingi zilizojaa matunda na mboga. Nyanya nyekundu zimepangwa vizuri kwenye meza, zikiambatana na ndizi za kijani zilizotundikwa juu. Viazi na vitunguu vimepangwa chini ya stendi nyingine.

Soko la wazi lina milundo mikubwa ya mboga ya majani zenye rangi ya kijani kibichi. Mboga hizi zimepangwa kwa wingi ardhini, zikionyesha ukubwa wa mavuno. Kuna watu kadhaa waliokaa wengine wakisimama, nyuma ya milundo hii labda wakiuza au wakichagua bidhaa.

Sanduku za mbao zimejaa nyanya zilizoiva zenye rangi nyekundu angavu. Zimepangwa kwa ustadi sokoni huku watu wakizizunguka wakizichunguza kwa uangalifu. Baadhi ya watu wamesimama wakiendelea na shughuli za biashara, wengine wakishughulika na uchambuzi au upangaji wa mazao hayo.

Soko kubwa la ndani lina ngazi mbili, ghorofa ya juu imejaa duka na meza za bidhaa zenye nguo zenye rangi angavu, vitambaa na bidhaa zinginezo, ghorofa ya chini kuna mauwa, vyakula na bidhaa za matumizi ya kila siku.

Chumba kimoja kimejaa ndizi zilizopangwa kwa wingi, ndani ya maboxi ya mbao ya rangi ya kahawia. Kila boxi limejaa hadi juu ,ndizi zimejaa hadi juu, ndizi zikiwa zimepangiliwa kwa ustadi, rangi yao ya manjano ikingaa chini ya mwanga wa dari.

Ndizi zimepangwa Kwa ustadi kwenye makasha katika soko lenye shughuli nyingi. Watu kadhaa wanashughulika na mizigo wengine wakipakia, wengine wakipima au kuuza ikiashiria biashara ya jumla.

Nyumba kubwa ya kisasa. Yenye ghorofa nyingi. Imesimama katikati ya nyasi ndefu. Za kijani kibichi. Nyumba imepakwa rangi ya kawahia hafifu. Ikiwa na madirisha makubwa ya glasi yanayoruhusu mwanga kuingia ndani.

Jengo refu la ghorofa linaonekana likiwa na sehemu tofauti zenye rangi mbalimbali, nyeupe, njano na kijivu zikibadilika katika vipande vya ukuta wake kwa muundo wa kuvutia na kisasa. Kila sehemu ina madirisha yaliyopangwa kwa mtindo unaonyesha nafasi za kuishi.

Majengo mawili marefu ya ghorofa yanaonekana yakiwa na madirisha mengi ya kioo yenye rangi ya buluu yanayong'aa. Jengo moja lina rangi nyeupe huku jingine likiwa na rangi ya kijivu nyeusi. Chini ya majengo hayo kuna eneo la wazi lenye vifaa vya kuchezea vya watoto, ikiwemo bembea ya rangi nyekundu na buluu.

Eneo la nje la jengo refu la kisasa. Labda ofisi au maakazi, lina kuta za rangi ya fedha na nyeupe , zikiwa na madirisha mengi yaliyopangwa kwa usawa.

Ni jengo lenye ghorofa nyingi, lina kuta za rangi ya kijani, buluu na beige likisimama chini ya anga safi. Kwenye sehemu ya juu ya jengo, kuna mabango nyekundu na meupe yenye maandishi to let , yakionyesha nafasi zinazopangishwa.

Jengo refu la ghorofa nyingi lina rangi nyeupe na njano zinazongaa zilizopangiliwa kwa umaridadi. Kila ghorofa ina madirisha meusi na balcony za kioo zenye pau za chuma zikitoa mwonekano wa kisasa .

Barabara tupu. yenye lami nyeusi, na upande mmoja, una eneo la kijani kibichi. Nyuma ya eneo hilo, kuna ua wa saruji, unaotenganisha barabara, na nyumba kadhaa, zenye paa za rangi ya chungwa, na kuta za rangi ya peach .

Sehemu ya duka kuu inafriji refu ina upande wa kushoto hadi kulia. Limejaa nyama zilizopakiwa kwa uangalifu. Kwenye upande wa kushoto kuna pakiti za sausage zenye plastiki ya uwazi inayoonyesha vipande vya sausage za rangi ya waridi hadi kahawia baadhi zikiwa na viungo. Kuelekea katikati la kulia kuna vipande vya nyama vilivyo katwa kama slices vikiwa vimepangwa kwa safu ndani ya pakiti

Sehemu ya duka imejaa rafu defu zilizojaa bidhaa za plastiki za matumizi ya nyumbani ,makopo ya kuhifadhia chakula ya uwazi na yenye rangi mbali mbali bakuli, ndoo na vikombe vimepagwa kwa uwangalifu kwenye rafu.

Sehemu ya duka kuu, imejaa bidhaa mbalimbali, za maziwa na mtindi zilizopangwa kwa safu kwenye friji la kibiashara, penye mwangaza wa ndani. Juu ya rafu, kuna vipoko na chupa za yoghurt za ladha na chapa tofauti zikiwa na rangi nyingi kama waridi, buluu, zambarau. Chini kabisaa, kuna paketi za maziwa zilizowekwa kwa mistari ya kupendeza.

Rafu za duka zimepangwa kwa safu, zenye bidhaa mbalimbali za usafi, kama sabuni za maji, dawa za kusafisha sakafu, na vipulizia viua viini. Chupa ziko katika rangi tofauti tofauti, kama kijani, nyeupe, na zambarau, zikionyesha utofauti wa chapa na matumizi.

Sehemu ya duka kubwa na bidhaa inayoisha safu ya maziwa ya aina mbalimbali, ikiwa mipango vizuri kwenye friji zenye mwanga mweupe. Mifuko na pakiti za maziwa zina rangi tofauti kama nyeupe, buluu, kijani na zingine zenye alama za chapa mbalimbali. Mbele kidogo ya sehemu ya maziwa, pakiti za juisi zinaonekana zikiwa zimesimama kwa mistari.

Rafu za duka zinaonyesha chupa na kopo mbalimbali za mafuta ya mwili yakiwa yamepangwa kwa umakini kwenye safu tofauti. Bidhaa hizo ni za chapa mbalimbali zikiwa na rangi zinazovutia kama pinki, dhahabu na nyeupe zikionyesha kuwa zinawalenga wanawake.

Sehemu ya duka kubwa labda soko la samaki ambapo samaki wabichi wamepangwa kwenye stendi kubwa iliyojaa barafu. Aina mbalimbali za samaki zikiwemo wazima na vipande vya samaki zimepangwa kwa uangalifu, baadhi zikiwa zimefunikwa kwa foili na nyingine zikiwa kwenye vifunganisho vya plastiki.

Duka kubwa la rejareja lina bidhaa nyingi, zilizopangwa kwenye rafu na vituo maalum vya kuonyeshea. Upande wa kulia kuna friji iliyojaa vinywaji vya rangi mbalimbali zikiangazwa na taa za kuvutia. Kuna ishara kubwa nyekundu inayoelekeza kwenye wholesale items . Katikati kuna sanamu ya mhusika wa katuni mwenye rangi ya njano.

Chupa za juice ya zabibu ya Chamdor zimepangwa kwa safu nadhifu, kwenye meza ya mbao katika sehemu ya duka. Kichwa cha kila chupa kimefungwa kwa foil ya dhahabu kikiongeza mvuto wa kifahari.

Duka kubwa lina njia pana la bidhaa, huku rafu ndefu zikiwa zimejaa bidhaa mbalimbali. Kwenye upande wa kulia sanduku la biskuti na mikate fupi zimewekwa vizuri kwenye rafu nyeupe zikiwa na lebo za bei zinazoning'inia.

Rafu za duka la rejareja zimepangwa kwa bidhaa za usafi wa nyumbani zikiwemo chupa za dawa za kuua vijidudu, sabuni za sakafu na vifaa vya kufagia.

Alama kubwa imewekwa kwenye mlango wa kuingilia kwa duka la Carrefour juu yake kukiwa na maandishi yaliyowekwa uwazi na mvuto yakisomea welcome to Carrefour. Bango hilo limewekwa juu ya mlango wa kioo fremu wa kisasa likiwa na nembo ya kampuni upande mmoja na mandhari inayozunguka inayoonyesha sehemu ya ndani ya duka yenye mwanga mkali, bidhaa zilizopangwa vizuri pamoja na mapambo ya kisasa ya rejareja.

Eneo la duka kubwa linaonyesha safu ndefu ya nyama mbalimbali zilizopangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya friji lenye vioo. Kuna vipande vya nyama ya ng'ombe, soseji na kuku. Kila aina ikiwa kwenye sehemu yake maalum na baadhi zikiwa zimefungwa kwenye plastiki la uwazi. Mbele kuna nyanya nyekundu na ya kijani zilizopangwa.

Sehemu ya duka kuu inaonyesha rafu zilizojaa dawa za meno za aina mbalimbali. Zote zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri. Kuna chapa tofauti kama Colgate, Sensodyne, Oral B na nyengizeno zikiwa kwenye pakiti za rangi tofauti kama nyeupe, kijani na nyekundu.

Sehemu ya duka kubwa la mboga , iliyojaa safu ndefu zilizojaa bidhaa za vyakula safi. Mboga za majani kama vile saladi, spinach na mimea mingine ya kijani, imepangwa kwa uangalifu katika vifunganishio vya plastiki.